Skrini inaonyesha udemy online video courses hii ikiwa ni kosi ambaye mtu anaweza kuichukua kwenye mtandao ya kampuni ya Udemi skrini ikionyesha prompt ya kuweza kujiandikisha.

Watu wawili, mwanamume na mwanamke wote wakiwa wameketi mbele ya tarakilishi ya mezani. Mwanaume akiwa ameshikilia kinachoonekana kama kalamu mkononi na mbele yake kuna kitabu chenye cover nyeusi. Wote wanaonekana kufuatilia masomo au kusoma kupitia kwenye mtandao.

Watu wanaonekana kwenye skrini wakiwa na picha ndogo ndogo. Pia kuna watu waliokaa chini wakionekana kuhudhuria mkutano ambao unahudhuriwa pia na watu walioonekana kwenye skrini. Mandhari inaonyesha hali ya ofisi watu wakiwa kwenye mkutano ofisini.

Watoto wa umri ya kadri wakiwa wameketi wote kwenye mezani wote wakiwa wameshikilia vifaa vya kiteknolojia vya kisasa pengine pads . Wote wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa. Pembezoni mwa hii picha kumeandikwa 2020 Global Education Meeting

Wanaume watatu wakiwa wamekaa mbele ya vipatakalishi vyao, wakiwa pia wamevalia, wawili wakiwa wamevalia headphones . Wanaonekana wakinong'onezana wawili hao, wakiongea huenda kwenye computer huenda ya mmoja hao. Wote wanaonekana wakiwa katika mandhari, huenda ya kazi.

Wanafunzi waliokaa mbele ya talakilishi ya mezani, wote wakionekana kufuatilia jambo fulani kwa umakinifu sana, wanaonekana mikononi mwao wakishikilia kipanya ambacho ndio kinatumika kuelekeza kile kinacho kwenye skirini.

Kina dada watatu kila mmoja akiwa ameketi mbele ya kompyuta ama mbele ya kipakatalishi. Wote wakionekana kufanya jambo moja ama wanajaribu kufanya jambo moja. Wameketi wote mbele ya tarakilishi ya mezani moja kubwa.

Mtoto mmoja ana onekana akiwa amekaa mbele ya skrini, skrini yenyewe ina onekana yanaonyesha mwalimu ambaye ana endelea kufunza na watoto wengine ambao wanahudhuria darasa hiyo. Mtoto ana onekana huku akiandika na akisikiliza.

Skrini ambayo imeweza kuonyesha Adamu Software na maandishi ya examples of online learning platforms explore examples for all use ikiwa inadhihirisha hali ya masomo ya mtandao. Msichana mmoja anaonekana akiwa ameketi mbele ya skrini akiwa anasoma, maanake anaonekana akiandika.

Watu watatu, wawili wa kike mmoja wa kiume, wakionekana wakitabasamu kwa furaha wakitazama skrini ambayo imeshikiliwa na mmoja wao. Mwanaume anaonekana akiwa amevalia miwani na amevalia shati ya buluu.

Mtoto wa kike ameonekana mwenye tabasamu na kushangaa kwa furaha kidole chake kikiweza kukonyezea moja huku akiwa ameshikilia kifaa cha kielektroniki kama vile iPad mkononi mwake. Nyuma yake ingawaje si kwa picha iliyoonekana kwa uwazi, kunaonekana watu wawili ambao wamekumbatiana wakimtazama mtoto huyu kwa maridhisho.

Mwanamume ambaye anaonekana kuwa ako kwenye mkutano. Skrini ya kipakatalishi yake ikiwa picha na picha ndogo ndogo za watu ambao huenda wote wako kwenye mkutano ama wote wanahudhuria mkutano pamoja.

Mtoto mvulana akiwa ametabasamu mkononi akiwa ameketi na kuwekelea kipakatakilishi kwenye miguu yake. Kando yake kuna begi . Mandhari inaonekana kuwa ya shule au darasa, kichwani amevalia earphones na mwangaza wa kutosha unaonekana kwenye nyumba.

Mtu mmoja ameketi huku ameshikilia karatasi mkononi mwake. Mbele yake kuna skrini iliyo na watu wengine pia kumaanisha yupo kwenye mkutano kupitia mfumo wa kidijitali wa kisasa.

Mwanamke anayeonekana kutumia kipakatakilishi akiwa ameonyesha hali isiyo ya furaha kwenye sura yake. Mikono yake iko imeshikilia kwenye kipakatakilishi. Mbele yake kuna kitabu na kalamu. Kuna mwanamume ambaye anaonekana akiwa kwa simu kando yake.

Mwanaume mmoja aliyevalia vizuri anaonekana kuwa ameketi mbele ya kompyuta akitabasamu. Mandhari inaonekana kuwa ya ofisi, mwangaza wa kutosha ukiingia kupitia kwenye dirisha. Kando yake kuna ua ya urembo ikiwa imewekwa juu ya meza. Pia kando yake kuna glesi ya maji na simu.

Kompyuta ya mezani ikiwa na vitabu vingi vilivyofunguliwa na kufungwa vinaizunguka pamoja na pen la vitabu zaidi pembeni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna video au somo la mtandaoni inaendelea. Inaashiria mazingira ya kujifunza au elimu ya kidijitali.

Mtu ameketi kwenye sofa na anatumia laptop ndogo. Skrini inaandika, online learning ,na kuna sehemu ya log in .Mazingira ni ya nyumbani, inaonekana tulivu na yanafaa kwa kujifunza mtandaoni.

Mwanamke ameketi mezani anatumia laptop na mouse . Mbele yake kuna skrini kubwa inayoonyesha mkutano wa video na sura nyingi tofauti za watu. Dawati limejaa vitabu, daftari, kalamu na vitu vingine vya kazi. Nyuma kuna rafu ya vitabu na mimea.

Watoto wameketi kwenye kompyuta za mezani, kila mmoja akitumia keyboard na mouse wakiwa kwenye darasa la teknolojia. Mwalimu yuko nyuma yao anawasaidia kwa kufuatilia kazi zao. Mazingira ni safi na yenye mwangaza.

Watru wanaonekana wakicheza mpira ama wakiwa katika katika mazoezi ya mpira. Wawili wamevalia mavazi meupe, wawili meusi mmoja akiwa amevalia ya njano ambaye huenda yeye ndiye referee au yeye ndiye husaidia kujifunza.

Chumba chenye vitanda viwili vidogo vidogo vinavyoonekana kama vitanda vya watoto. Chumba chenyewe kiko na viti viwili pia na meza viwili. Hii huenda inatumika na watoto hao kufanya kazi yao ya shule. Chumba hiki kinaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha kupitia kwenye dirisha.

Chumba ambacho kinaonekana kuwa bweni, kilicho na mwangaza usio wa kuridhisha, mwangaza hafifu, mwangaza ambao hautoshi. Chumba chenyewe kikona vitanda vingi, vitanda vyenyewe vinaonekana vikiwa vimetandikwa vizuri kwa kutumia shuka ya masai.

Chumba, kilicho na kitanda ambacho ni cha gorofa kina kitanda cha juu na kitanda cha chini. Dirishani, kumewekwa pazia, kando kuna kiti ya bulu na meza. Vitanda hivi vimetandikwa na kueza kufunikiwa vizuri.

Chumba ambacho kinaonekana kama ni chumba cha maabara cha kompyuta ikiwa na madirisha mapana ambayo yanaweza kuruhusu mwanga asili uje ndani. Pia chumba chenyewe kina mwangaza unaotoka kwenye dari.

Chumba kilicho na vitanda vitatu vya gorofa, vitanda vingine vikiwa vimetandikwa vizuri kwa sheets nyeupe, lingine likiwa limetandikwa kwa sheets nyeusi. Dirisha linaonekana kuleta mwangaza hafifu ndani. Kando ya hizo vitanda, kuna kiti kimoja kilichowekwa karibu na dirisha.

Chumba ambacho kiko na vitanda viwili vya ghorofa, vitanda vyote vikiwa vimepangwa vizuri na kuweza kufunikwa kwa shiti ya rangi ya blue . Mwangaza unaonekana kuingia kupitia kwenye dirisha, mwangaza asili.

Ukumbi au darasa iliyopangwa vizuri, yenye viti na meza nyekundu. Pembeni kuna skirini ya televisheni. Madirisha yaliyo wazi na kubwa kubwa yanaonekana kuleta mwangaza wa kutosha. Kwenye dari pia, kuna mwangaza wa stima.

Darasa iliyo na madirisha makubwa ya kuweza kuleta mwangaza asili ndani. Inaonekana ikiwa katika hali duni na isiyo ya nzuri na ya kuridhisha. Viti ni vya mbao, ubao ni mweusi na darasa lenyewe linaonekana chafu.

Maktaba iliyojaa vitabu vilivyopangwa vizuri ikiwa na mwangaza hafifu unaoonekana kupitia kwenye dirisha ndogo iliyoko pembeni. Watu wanaonekana wakipita katikati ya vitabu. Mwanamke mmoja akionekana amesimama.

Mvulana mmoja ameketi katikati mwa chumba ambacho kinaonekana kuwa na vitabu vingi, huenda ndo maktaba. Kijana yule amevalia longi ya rangi ya buluu na shati inaonekana kuwa na maua au madoa. Anaonekana kukaa chini kusoma.

Hii ni mandhari ya shule ama shule likiwa na madarasa mengi yaliyo kwenye ghorofa mbili tatu. Ghorofa hii imepakwa rangi ya nyekundu huku machuma vinavyozuia watu vikiwa vimepakwa rangi nyeupe.

Chumba kidogo kilicho na kitanda kidogo, kilichopangwa vizuri. Kando yake kuna meza nyeupe, na kiti nyeupe iliyo na sehemu nyekundu katikati yake. Mwangaza unaonekana kuingia kwenye nyumba vizuri.

Ukumbi unaotumika pengine kama mahala pa cinema unaonekana ukiwa na mwangaza ambao ni hafifu na usio wa asili unaotoka kwenye dari. Ukumbi huu uko na steji mbele.

Maabara pengine ya shule ya kemia, ikiwa imepangwa vizuri, hii inaonekana ikiwa safi, viti vikiwa vimepangwa chini ya hayo meza ya maabara. Mwangaza wa kutosha unaonekana kupitia kwenye dari.

Wanafunzi wakiwa wameketi darasani, wakisikiliza ama wakiwa kwa umakinifu, mtu mmoja ambaye anaaminika kuwa Rais wa Kenya akiwa amesimama karibu na mtoto aliyevalia sweta ya kijivu.

Nyumba ama room iliyopangwa vizuri ikiwa na vitanda viwili na dirisha ambalo linaonekana likileta mwangaza wa asilia kwenye nyumba. Nyumba hii, kila kitanda kinaonekana kuwa na chandarua cha rangi ya bluu na nyumba yenyewe imepangwa vizuri na kitanda kutandikwa na mashiti za rangi nyeupe, nyumba ikionekana vizuri na ya kuvutia.

Basi ya manjano ikiwa imeegeshwa kwa nyasi. Basi hili linaonekana kuwa la shule manake limeandikwa school bus , huku nambari ya usajili haionekani vizuri. Magari mengine yanaonekana pembeni. Anga pia inaonekana kuwa ya buluu na ya mawingu machache.

Chumba kilicho na mwangaza hafifu, kikiwa na madirisha madogo. Chumba chenyewe kina vitanda, ambavyo ni vitanda vya ghorofa; vya juu na vya chini vimetandikwa vizuri kwa kutumia shuka ya Masai.

Chumba kilicho na vitanda viwili vya ghorofa. Upande wa chini umeweza kutandikwa vizuri kwa mashiti iliyo na kala ya buluu yenye maua. Katikati kuna meza ndogo ya rangi ya buluu.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi huku mezani mwake kuna kitabu kilichofunguliwa ama pia anaonekana akiwa amekifungua kitabu na kukishikilia mkononi. Mandhari ni ya maktaba yenye vitabu mingi mwangaza wa kutosha na anaonekana kuwa na utulivu.

Nyumba yenye ghorofa mbili yenye vitanda viwili vya ghorofa vya kisasa vikiwa na mwangaza hafifu. Vitanda hivi kila, kitanda inaonekana kuwa na godoro jipya ambalo limeweza kurushwa juu ya kitanda bila sheet yoyote.

Mandhari yanaonyesha watoto wakikimbia, kuonyesha kuwa ni mchezo wa atletiki ambapo watoto wanashindana kwa kukimbia, na mmoja anaibuka namba moja akitangazwa. Kando kuna watu waliokaa wakishangilia na wakiwatazama wanaoshiriki mchezo huu.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, vyote vikiwa vimetandikwa vizuri. Sehemu ya juu ya kila kitanda iko na pillow na imeandikwa kwa shiti nyeupe.

Chumba chenye vitanda viwili vya kulala kila moja kikiwa na mto na shuka. Ukuta wa chumba ni rangi ya cream na sakafu inaonekana kuwa ya mbao. Inaonekana kama chumba cha wageni au hoteli rahisi.

Mito miwili yenye mistari ya rangi ya kijivu na nyeupe imelazwa juu ya kitanda chenye mashuka meupe. Mwanga mwingi wa asili unaingia kupitia dirisha na sehemu ya chumba inaonekana nadhifu na utulivu. Mandhari hii inatoa hisia ya utulivu na starehe nyumbani.

Chumba cha hosteli chenye vitanda vya ghorofa vya chuma, meza mbili za kusomea na viti na makabati makubwa ya mbao ukutani. Mandhari ni safi na yamepangwa vizuri. Mandhari pia ni ya wanafunzi au wanaoishi pamoja kwenye bweni.

Corridor ndefu yenye sakafu ya vigae, mimea kwenye mapipa pembeni na madirisha makubwa upande moja. Mwisho wa corridor kuna mwangaza mwingi na mlango wa mbao unaonekana mbali. Upande wa kulia kuna friji jekundu na rafu zenye bidhaa mbalimbali.

Jengo la serikali lenye paa la rangi ya kahawia na kuta za rangi nyepesi limezungukwa na bustani nzuri za kijani na barabara iliyopinda mbele yake. Pembeni kuna kibao kirefu chenye nembo na bendera ya Kenya. Mazingira yanadhihirisha ni taasisi rasmi au ofisi ya umma.

Rafu ndefu zimejaa vitabu vingi zikiwa pande zote mbili za njia nyembamba. Watu kadhaa wamesimama na kuchagua vitabu. Mmoja akiwa amevaa blauzi nyekundu na mwengine koti jeusi. Mwanga wa asili unaingia upande wa mbele wa mazingira.

Meza na viti vya plastiki vya rangi tofauti vimepangwa kwenye chumba chenye vigae vya rangi ya udongo. Ukutani kuna mabango yenye picha za wanyama na vitu mbalimbali vya kujifunzia, huku rafu zikiwa na vifaa vya watoto kama vitabu na makasha.

Meza kubwa imejaa vikombe vingi vya dhahabu vya ushindi, na mpira wa kandanda, vikiwa vimepangwa kwa umakini. Wanaume wawili wamesimama karibu na meza. Mmoja ameshika mpira wa kandanda, na mwingine anaonekana akitazama vikombe.

Mvulana aliyevalia suti na msichana wa shule aliyevalia sare rasmi za shule, wote wakiwa wamesimama mbele ya kibao au ubao wenye makaratasi yaliyoandikwa maneno.

Watu wanne, wawili wa kike na wawili wa kiume, wakiwa wameketi. Wanaonekana wakizungumza, wa kiume kwa wa kiume. Wote wanaonekana kuwa wamo kwenye mkutano, na nyuma yao kuta zimepambwa kwa kutumia shuka ya Maasai.

Watu wengi wakiwa pembeni mwa mlima wanaonekana ni vijana ambao bado ni wachanga na barobaro ,wengi wao wakiwa wameketi wengi pia wakiwa wamesimama ,vijana hawa pengine walikuwa wameenda matembezi ya kupanda milima.

Wanafunzi wasichana wengi waliovalia sare rasmi za shule, wanaonekana pia na wavulana wakiweza kushiriki kwenye upanzi wa miti. Mwalimu au mmoja wa waelekezi akiwa amevalia koti nyeupe.

Wanawake na wanaume mmoja akiwa amevalia sare za kitamaduni mwanaume akiwa ameshikilia mkono yake kinachoonekana kama mkia. Wanawake nao wanafuatilia kwa ukaribu wakiwa wamevalia leso wengine wakiwa wamefunga vichwa mwengine anatabasamu. Upande wa kulia kuna mwanaume aliyevalia nguo nyeupe.

Vijana wanne wamesimama pamoja, kila mmoja ameshika simu mkononi na kuvaa mavazi ya rangi tofauti. Kila mmoja ana barakoa ilioning'inizwa shingoni au mkononi na mazingira ni ya nje yenye miti na majani.

Mwanaume amesimama juu ya mwamba mkubwa amevaa shati na kaptula za mistari pamoja na kofia nyeupe ameinua mikono juu akionekana kutoa ishara ya amani au ushindi. Nyuma yake kuna anga la bluu lenye mawingu.

Watu watatu, wawili wakiwa wameketi mbele ya kompyuta wakiwa wamevalia gilesi huku wakitabasamu. Mwanaume mmoja aliyesimama anaonekana kuwa ni kama ni yeye ndo mwelekezi ama ndo anawaelekeza cha kufanya.

Watu na pamoja na watoto wanaonekana wakiwa kwenye chumba. Hii inaonekana kama chumba cha mafunzo cha uchoraji. Mtoto mmoja anaonekana akijaribu kusaidiwa na mhudumu mmoja ambaye huenda ni mwalimu aliyevalia shati nyeupe na mkononi mwake anayo kifaa cheusi.

Wanafunzi, vijana watatu, wakiwa wameketi kwenye darasa wote wanaonekana kuwa wanaohitaji huduma spesheli za kimasomo. Mmoja anaonekana akishika kitabu akiiguzaguza, kwa sheria, ishara ya kusoma kwa kupitia braille

Watu watatu wanaonekana wakiwa kwenye maktaba, mmoja wa rangi ya kiafrika na wawili wazungu. Wanaonekana wakisoma kutumia vitabu spesheli ambavyo ni vya watu wenye hawaoni, iyo ni vipofu.

Mwanadada mmoja akimwelekeza mtoto mwanadada wa umri wa kadri. Wote msichana huyo akiwa amevalia macho nne. Wanaonekana wakiwa wamekaa mbele ya tarakilishi ya meza wote mwanamke mkubwa akijaribu kumwelezea mwengine jambo.

Watoto wawili na mwanamke mmoja, wote wakionekana wametabasamu na wenye furaha. Mwanamke huyo anaonekana kama ni mwalimu na anawasaidia watoto hao. Kijana aliyevalia shati ya kijani kibichi anaonekana kuwa mwenye mahitaji spesheli maanake ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Mwanafunzi ambaye ameketi amevalia sweta nyekundu. Mbele yake kuna kitabu kinachoonekana kama kitabu spesheli maanake vidole vyake vimeshikilia na anaonekana kama kwamba anasoma. Hii hutumika sana na watu ambao hawana uwezo wa kuona.

Watoto hawa, mvulana na msichana, wanaonekana wakiwa katika harakati ya kusoma, ila, wanatumia vitabu spesheli ambavyo ni vya watoto spesheli ambao hawana uwezo wa kuona. Hivi vitabu ni vya braille .

Kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu mkononi mwake akiwa ameshikilia kitabu. Anaonekana mwenye makini akiwa anasoma. Mandhari inaonyesha ama ni ya maktaba na ina mwangaza wa kutosha.

Kina dada wawili wameketi mbele yao kukiwa na kipakatalishi. Mandhari inaonekana kuwa ni mandhari ya shule ama ofisi. Mwangaza wa kutosha unaonekana kuingia kwenye chumba kupitia kwa madirisha mapana.

Watu wawili, mmoja mwanamke na mwingine mwanaume, wote wakiwa wamekaa, mmoja anaonekana kuwa anaongea kwa kutumia ishara. Mezani kuna kitabu na pia kipatakilishi. Mwangaza unaonekana ukiingia kwenye nyumba kupitia kwenye mlango au kwenye dirisha kubwa.

Wanawake wawili wanaonekana kwa uwazi mmoja akiwa anatabasamu kwa furaha. Mkononi mwake ameshikilia karatasi nyeupe na kwenye kidole chake anaonekana akiwa amevalia pete.

Mtoto huyu wa umri anaonekana akiwa anasoma. Anatumia kifaa spesheli ambacho unakiguza ili uweze kukisoma. Kifaa hicho spesheli kinaitwa braille reading .

Wanadada wawili wamekaa mezani ya rangi ya nyekundu. Kuna mabango yaliyochorwa ili kuweza kumwonyesha mtoto yule. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mkubwa wa mwingine amemshikilia mkononi akimwonyesha picha ya jogoo pengine ndio mtoto aweze kuisema.

Msichana mmoja mwenye umri wa kadri, akiwa ameketi kwenye gari la gurudumu, kiti cha magurudumu, akiwa kwenye maktaba. Anaonekana mwenye tabasamu, akiwa ameshikilia kitabu. Mandhari inaonekana kuwa tulivu na yenye mwanga asili wa kutosha.

Watoto, wanaonekana wenye furaha. Wako darasani. Mmoja ni kijana aliyevalia shati yenye marangi mengi. Wengine ni wasichana, na mwingine pia ni kijana aliyevalia shati ya rangi yenye mistari. Wote wakionekana wenye furaha, na kufurahia masomo yao darasani.

Mwanamke aliyevalia shati la buluu akionyesha ishara kwa mkono. Mwanamke huyu pia anatumia vitu vya kuona, macho nne. Anamwonyesha ama kumfundisha mtoto ambaye amekaa mbele yake. Nyuma yake inaonekana kuwa ni mandhari ya darasa.

Mvulana na msichana wote wakionekana wenye furaha, wanaonekana wakipika. Msichana aliyeshikilia kitu mkononi huku mvulana aliyevalia sare za kupika akiwa ametabasamu sana.

Mtoto huyu anaonekana akiwa anatabasamu, mkononi mwake akiwa ameshikilia mpira ya rangi ya buluu. Dirisha ni kubwa ya glassi, inaonekana ikileta mwangaza wa kutosha kwenye chumba hili ambacho mandhari yake inaonekana ya watoto wanaohitaji mahitaji maalum.

Wanaume wawili na msichana mmoja, mwanaume aliyevalia shati ya nyeupe akiwa amevalia pia macho nne. Mwanamke aliyevalia shati nyeupe pia, akiwa amevalia macho nne. Wote wanaonekana wakiwa wenye furaha na kutabasamu .Mwanaume aliyevalia shati la buluu anaonekana kuwa na vitu vya maskio vya kusikia ngoma, ikiwa imedungishwa kwenye simu.

Mwanamke aliyeshikilia simu mkononi akiwa amekaa katika upande ule mwingine wa nyumba, mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akionekana akiwa na vifaa vya kuchezea mezani. Mwangaza unaotoka kwenye dirisha unaweza kuangaza kwenye nyumba. Mwangaza halisi.

Mwalimu akiwa ameketi wakicheza mchezo wa kuweza kupanga vitu na watoto ambao wanaonekana wakiwa wachanga lakini wako katika mandhari yaliyo nadhifu yakiyo safi na tulivu yanayoweza kusaidia mtoto kukuwa kimasomo.

Msichana mmoja mwenye umri anaonekana akiwa amekaa mbele ya kipakatalishi. Anaonekana akiwa katika mandhari ya maktaba ambayo inajulikana kama library na anaonekana kutumia ishara kusoma ama kwa kuweza kushiriki katika mkutano, pengine unaoendelea katika kipakatalishi.

Mwanaume mmoja ,mwenye miaka mingi, akiwa amevalia glasses nyeusi. Ako ,mkononi mwake ameshikilia kitabu. Kitabu hiki kinaonekana si kitabu kawaida ni kitabu spesheli kinachoweza kumruhusu mtu asiye na uwezo wa kuona, kuusoma.

Mwalimu na wanafunzi wakiwa wametabasamu. Mmoja anaonekana akiwa ameketi chini kumaanisha ako na ulemavu kiasi. Mwalimu anaonekana akiwa ametabasamu na wanafunzi wametabasamu inaonyesha uhusiano wa karibu baina ya mwalimu na wanafunzi.

Watoto wawili ambao wanaonekana kuwa na shida ya miguu wakiwa wanakaa chini wakicheza. Mandhari yanaonyesha utulivu. Kando yao kuna mpira wa kuchezea wa rangi ya machungwa na viatu walivyovalia vyeusi vikiwa na rangi ya bluu. Pia mandhari yao iko na rangi ya bluu.

Mwalimu na mwanafunzi wakiwa darasani. Wakiwa wamevaa mezani na kutazama kifaa cha kidijitali kama tablet .Kwenye nyuma kuna ubao wa darasa na mapambo ya shule. Inaonekana wanafanya kazi pamoja ah kujifunza jambo kupitia teknolojia.

Mtoto mdogo ameketi kati ya watu wawili wazima mmoja akiwa na koti leupe la daktari. Wote wanaonekana katika mazingira ya kliniki au ofisi na mtoto anashikwa mikono na watu hawa wawili kana kwamba anapewa usaidizi au anafanyiwa tathmini.

Wanafunzi wawili wameketi kwenye viti vya mbao. Wamevaa sare za shule na vichwa vimefunikwa na vichwasauti. Kila mmoja anatumia kompyuta ya mezani na skrini zao zinaonekana mbele yao kwenye dawati la mbao.

Mama na mtoto wameketi pamoja mezani wakicheza na vifaa vya plastiki vyenye rangi tofauti kama vile pete na vijiti. Mazingira ni ya nyumbani na nyuma kuna rafu yenye vikapu na mapambo. Hali inadhihirisha muda wa kujifunza au kucheza kwa pamoja.

Mwanamke na mtoto wameketi kwenye sofa. Mtoto ameshika tablet ya rangi ya bluu mkononi huku mama akimsaidia kumwelekeza. Wote wamevaa mavazi kawaida na wanaonekana kuwa kwenye mazingira ya nyumbani.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa kwenye eneo la shule au ukumbi wa michezo. Amevaa sare ya shule na anaonekana akinyoosha mkono mbele. Nyuma yake, kuna watu wengine wamesimama na kuzungumza. Mazingira yanaonekana ya ndani na yana rangi za njano na buluu ukutani.

Watoto watano wanaonekana wakiwa wameketi kila mmoja akitumia kompyuta ya mezani katika chumba chenye mwanga wa jua, mmoja kitazama kamera huku akitabasamu. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa au maabara ya kompyuta na watoto wamevaa mavazi ya kawaida.